Kuna mwanadada ambaye amechuchumaa kwenye shamba. Mwanadada, mwanadada huyu ako kwenye shamba, ambayo inaonekana kuwa ni shamba, ya mahindi, pia kuna mchanganyiko wa ma, wa majani ambazo ziko hapo chini.

Kuna mkulima, mkulima huyu anasafisha ng'ombe yake. Kuna ng'ombe kadhaa ambazo ziko kwenye zizi hii. Mkulima huyu ameshikilia paipu ambalo linatoa maji.

Kuna wakulima ambao wanakamua ng'ombe zao. Ng'ombe hawa ni ng'ombe watatu. Wakulima hawa wanatia maziwa hayo kwenye chombo.

Kuna mwanadada ambaye amechuchumaa chini, anaweza anakata ndizi hiyo kwa kuwa anaitoa maganda yake. Ndizi hii bado haijaiva ilhali inaweza kupikwa na kuliwa.

Huu ni matunda aina ya ndizi, matunda hii bado haijakua haijaiva kwa kuwa iko na rangi ya kijani. Mtu huyu ameweza kutoa maganda ya ndizi hii na kuishikilia kwenye viganja vyake.

Hapa kuna shamba la miti, kuna mtu ambaye amesimama hapo. Mtu huyo amevaa nguo nyekundu na kilemba nyekundu pia. Miti shamba hii ni shamba la mmea wa ndizi. Pia kuna matunda ya ndizi mingi inayoonekana.

Kuna matunda aina aina tofauti ambazo ziko hapa. Pia kuna ndizi ambazo imeiva, ambayo iko katika rangi ya manjano. Pia kuna ndizi ambayo haijaiva katika rangi ya kijani. Pia kuna nyanya ambazo ziko hapo nyuma.

Akina mama wako hapa. Akina mama hawa kuna wakiokaa chini, waliye inama na waliosimama hapa. Kuna chombo kadhaa ambazo zimetumika kuweka maziwa ndani yake.

Hii ni shamba, shamba hii inaonekana kuwa na mimea, mimea hii inaonekana kuwa ni mimea wa mahindi, pia kuna nyasi ambazo ziko hapo, pia miti ambazo ziko hapo nyuma yake.

Hawa ni ng'ombe ambao wako kwa zizi la ng'ombe. Ng'ombe hawa wamekaa chini na kuna mmoja ambaye amesimama. Pia kuna nyasi ambazo ziko hapo. Nyasi hizo ndizo hukuliwa na ng'ombe hao.

Kuna ng'ombe ambayo inakamuliwa hapa. Ng'ombe hii inakamuliwa na mashini spesheli inayotumika kuvuruta maziwa kutoka kwenye ng'ombe. Pia kuna sehemu, kuna mashini ambayo iko hapo.

Kuna mwanume ambaye anabeba ngombe la ndizi. Mwanaume huyu anaonekana kubeba ndizi hizi ili kuzipeleka kwenye gari. Ndizi hizi ni rangi ya kijani kwa sababu ni ndizi ambazo hazijaiva

Kuna mkulima ambaye anapulizia ng'ombe yake dawa. Mkulima huyu amevaa nguo ya manjano na kofia ya manjano pia ana kifaa ambacho kinatumika kupulizia dawa kwenye ng'ombe.

Hapa ni katika shamba la ndizi. Shamba hii matunda haya yako na majani iko katika rangi ya kijani. Pia ziko mingi hapa ndizi hizo.

Hapa ni katika shamba. Mmea huu ni wa mmea wa ndizi. Kuna majani ya kijani ambayo iko hapo. Pia kuna matunda ya ndizi ambayo yako hapo.

Huu ni matunda ya ndizi, mtu huyu ameshikilia kwenye viganja vyake vya mkono matunda hii ,matunda hii bado haijaiva kwa sababu huu ni ndizi ambaye iko mbichi.

Hili ni shamba. Shamba hii ina mmea wa ndizi. Mimea hii ni iko katika rangi ya kijani kimbichi. Ndizi haya yako mengi.

Kuna shamba hapa, shamba hii ni shamba ya matunda aina ya ndizi iko na majani ambaye iko katika rangi ya kijani kimbichi.

Kuna ng'ombe ambazo ziko kwenye shamba ambalo zinatumika kuweka ng'ombe. Ng'ombe hawa kuna waliosimama na waliolala chini. Pia kuna sehemu ambayo inatumika na ng'ombe hawa kunywa maji.

Hii inaonekana kuwa ni shamba. Shamba hii ina mmea wa ndizi. Mmea huu iko katika rangi ya kijani. Pia matunda ya ndizi pia inaonekana kwa wingi.

Kuna mwanaume ambaye amesimama kando ya gogo la mti. Pia kuna matunda aina ya ndizi ambazo ziko hapo. Matunda hayo ni mingi na iko katika rangi ya kijani.

Kuna mahindi ambayo yameweza kuwekwa kwenye foleni na kuwekwa hapo juu, ndizi hii inaonekana, mahindi haya yanaonekana kuwa mengi, kando yake kuna chupa, chupa hiyo inaonekana kuwa ni ya mafuta ina mafuta ndani yake.

Picha hii inaonyesha mavuno ya ndizi. Mmea huu unajulikana kama ndizi, pia kuna watu ambao wanaweka ndizi hiyo kwenye lori. Lori hii imebeba ndizi pia na ni watu ambao wanaweka ndizi kutoka chini kuiweka kwenye lori.

Kuna mtu ameshikilia ndizi hii ni ndizi, ndizi ni mmea ambao watu hula ndizi hii imetolewa maganda ambayo inafunika ndizi imetolewa.